Nguzo kubwa ya umeme iliyobeba nyaya zinazosafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, huku ukuta mkubwa wa uzio wa nyumba ukiwa una nyaya zinazotumika katika ulinzi wenye mfumo wa umeme.

Nguzo mbili zimetumika kushika transformer makubwa ya umeme yenye rangi nyekundu, zimeunganishwa na nyaya nyingi za umeme zinazopita juu na chini ambazo zinasambaza umeme katika maeneo mbalimbali ya mji.

Nguzo kubwa ya umeme, iliyobeba nyaya nyingi zinazosafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo kubwa ya umeme, iliyobeba nyanya zinazosambaza umeme katika maeneo tofautitofauti.

Eneo la barabara za magari lenye kibao maalumu kinachoonyesha wapita njia. Huku taa za barabarani zikiwa zinaongoza watu kuvuka katika hilo eneo.

Mwanamke mwenye matatizo ya macho akivuka barabara kwenye kivuko cha watembea wa miguu, huku nyuma yake kukiwa kuna kibango kinachoashiria eneo hilo ni maalumu kwa wapita kwa miguu kukatisha katika barabara.

Barabara iliyo maeneo ya mjini kukiwa na watu waalika tofauti tofauti wanapita kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, huku pia kuna magari mengi yaliyosimama nao.

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari, ikiwa na msongamano wa magari makubwa na madogo, na pikipiki; upande wa kulia wa barabara una eneo la watembea kwa miguu, kwa upande wa mbele kuna daraja kubwa linalosaidia watembea kwa miguu kuweza kuvuka kwa urahisi.

Kijana wa kiume aliyesimama na pikipiki huku kavalia koti maalum, pia kichwani mwake kuna kofia huku mkononi kashika kofia nyingine ya abiria akiwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya usafiri.

Barabara yenye handaki, inayotumika kwa ajili ya kufanya usafirishaji wa magari nawapita kwa miguu.

Kundi la watu wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamesimama, wanangoja huduma ya usafiri. Huku wengine wanafanya kutembea kwa miguu, kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Kikapu cha takataka cha plastiki chenye rangi ya bluu kinachotumika kuweka takataka ndogo ama karatasi ama uchafu mwingine mdogo. Mara nyingi huwekwa maofisini , sebuleni au katika vyumba vya ndani

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya bluu kinachotumika kuhifadhia takataka mbalimbali, kipo kwaajili ya kuweka mazingira yawe katika hali ya usafi na salama.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya usafi kwa bidii wengi wao wamevalia nguo za kazi, baadhi wakiwa na fulana za rangi ya kijani kibichi na mistari inyoakisi mwanga na wengine wakiwa wamevalia nguo za mvua. Wanasukuma maji kwa kutumia brashi ilikuweza kuweka eneo hilo liwe katika hali ya usafi na usalama.

Gari kubwa la kubeba taka, likiwa limesimama, huku vijana wakiume wananyanyua takataka na kupakia juu ya gari kwa ajili ya kupeleka sehemu ya kuhifadhia takataka.

Mapipa matatu ya kisasa ya kuhifadhia taka yaliyotenganishwa kwa rangi ya mifuniko. Pipa la kwanza la njano likiashiria taka ambazo zinaweza zikatumika tena; pipa la katikati lenye mfuniko mwekundu, taka zisizohitajika; wakati huo pipa la mwisho la mfuniko wa kijani likionyesha taka za mabaki ya chakula.

Kundi la vijana wa rika tofauti tofauti, wakiwa wanakusanya takataka na kuchambua taka zinazohitajika kwa ajili ya matumizi na zile ambazo hazihitajiki kwa ajili ya matumizi.

Vifungashio vya rangi ya machungwa na njano vyenye alama inayoonyesha utunzaji wa takataka, vikiwa vimebeba uchafu ambao upo tayari kwa ajili ya kutupwa.

Bomba kubwa la maji taka likipita juu ya mfereji kwenye mkondo wa maji. Hii inaashiria mradi unaosaidia usambazaji wa maji taka kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, ili kusaidia kutunza mazingira na kuyaacha yakiwa katika hali ya usafi na usalama.

Mabomba ya maji yaliyo jipanga katika utaratibu maalumu, yapo tayari kwa ajili ya kutoa huduma za maji katika jamii.

Bomba kubwa lililopita chini ya ardhi, linalosafirisha takataka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa njia ya ardhi. Ili kuweza kutunza mazingira ya maji katika hali ya usafi na salama.

Tenki kubwa la maji la rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya fremu za chuma, likiashiria eneo hilo ni maalumu kwa ajili ya kuhifadhia maji.